Wengi wao ni wamama Kuna wanaume wameshikilia kutoka matablet wakionyeshana wengine wameshika wameona upande tena wamekaa kuvaa nguo zenye zinafanana ni kama Kuna picha wanataka kuonyeshana na ni kama wanataka kuonyeshana hizi vitablet zenye zimeandikwa.

Mama ambaye amekaa tunaona ni mama maasai ama mama samburu vile amejiweka vitu zote kwa shingo, kofia, ameshikilia mtoto ambaye naye ameinama pia anaonekana kuwa ni muuguzi anatoa dawa kutoka kwa chupa ndogo akiweka kwa sindano.

Hii inakaa hospitali, tunavyoona kuna mama ambaye amekaa anakaa kuandika kitu kutoka kwa simu akiandika kwa kitabu. Mbele kidogo kuna mtoto amesimama. Tena tunaona kuna kitu nyekundu imefunguliwa inakaa ya kusaidia, inakaa ya hospitali. Nyuma kidogo kuna maandishi ya shule, tena kuna televisheni.

Hawa wamepanga laini, wa mbali kidogo wamesimama walio karibu wakiwa wamekaa chini, mbele kabisa kuna mtu ambaye amefikiwa, anapokea chanjo anapewa kwa mkono yake, tena kuna wenye wanatembea kuonyeshana wameshaapewa chanjo.

Chupa ndogo sana, hii kichupa inakaa chupa la dawa tena imeandikwa SHENEED Folic acid & Iron ,hapo chini wameandika vitu zenye hizi Folic acid & Iron iinaweza fanya Boosts energy and immunity, Helps improves skin, hair & nails, Normalizes blood cell production, Healthy fetal development .

Pakiti moja, hili pakiti linakaa pakiti ya dawa. Kwa hii juu ya hii pakiti, imeandikwa azomax 500 Azithromycin 6 film coated tablets broad spectrum antibiotic Tena kuna dawa zenye zimetolewa nje, dawa tatu.

Kama matatu, basi kubwa sana refu yenye inakaa kuwa imepata ajali, vile tunavyoona. Kuna watu ambao wameegemea upande mwingine na watu wenye wako upande mwingine. Tena kando kidogo kuna gari ya petroleum , imeandikwa Danger Petroleum . Tena tunaona kuna vitu zimebaki, kuna vitu ni kama zimetoka kwa hili gari, mingi zenye ziko chini.

Chupa la dawa, linaonekana chupa nyeupe, imeandikwa Cranberry Pills for UTI . Tena kando kidogo tunaona kuna machupa zingine zenye zimefanana na yenye tumepewa.

Inaonyesha muuguzi mmoja daktari, amevalia nguo nyeupe amejifunika kila mahali hadi kichwa hadi mkono. Kando yake kuna meza zenye ziko na machupa. Tunaona dawa mingi. Tunaona kuna pakiti na tena juu yake kuna maandishi zenye ziko kwa ukuta.

Hapa kwa hii meza kuna chupa tatu. Chupa hizi mbili zimeweza kufanana moja ikiwa kubwa na haikai kufanana na zingine. Pia kuna sindano iliyoekwa kando, kwa moja ya hizi chupa kuna maandiko inayoonekana Yellow Fever Vaccine Live .

Kuna mtu amesimama anaonekana kupea watu chanjo ni daktari. Mwenye amekaa anapokea chanjo kwa mkono yake tena tunaona kando kidogo kuna kichwa inayoonekana ni kama ni watu ambao wamepanga laini ili kupata hili chanjo.

Hapa tumepewa kijana mwenye amekaa kwa kitanda, kando yake mbali kidogo kuna muugizi mmoja ambaye amesimama ni kama kuna kitu ambaye anatoa kwa meza, tunaeza kuona kando yake pia kuna kitanda iliyo karibu na mlango, na tena kwa hili mlango tunaona mlango ingine iliyo mbali kidogo, inaonekana huku ni hospitali.

Kuna watu ambao wamevalia nyeupe wamejifunika kila mahali, wawili wako na tanki, wako na mtungi kwa mgongo wao, tena kuna gari nyekundu, mmoja akiwa juu. Kuna kitu imefunikwa pia na suti nyeupe iko kwa trela ya hii gari.

Chupa ndogo yenye iko karibu na sindano, kwa hili Chupa imefungwa vizuri inakaa chupa ya dawa imeandikwa stamaril tena sindano ilio karibu naye imeandikwa stamaril . Pia kuna mahali imeandikwa solvent for fever vaccines .

Hii inakaa nyumba imepromoka, kuna mawe zenye zimeanguka , kuna mabaki za nyumba watu wanaonekana kuwa ni kama kitu wanatafuta, kuna wenye wamekaa chini kuna wenye wameinama, kuna wenye nikama wanakaa kuitisha vitu kutoka kwa wengine.

Hapa kuna watu wengi wamesimama, kuna mama ameketi juu ya kitanda, ameshikilia mtoto anakaa mchanga kuzaliwa tu , huyu mama pia anakaa kuongelesha nao ambao wameimama, kuna wanaume na kuna wamama.

Kuna mtu ambaye amekaa, kuna wawili wamesimama, wanakaa daktari na muuguzi. Wanaonekana kuwa ni kama wanaangalia masikio ya mgonjwa mwenye amekaa, vile tunavyoona kuna kitu kama paipu yenye ameingizia kwa masikio.

Wamama watatu wamekaa. Wote wamevalia nguo zenye zimefanana. Mmoja wao amefunga kichwa. Kuna kitu iliyochini yenye wameekelea chini. Tena wanakaa wawili ambao wako karibu wanakaa kuongea, mmoja akiwa anaangalia picha.

Tumepewa tangi ya juu yenye imehangiwa juu, juu kabisa kuna watu wawili wenye wamesimama tena tunaona ni kama kuna mtu ambaye anaendelea kupanda ama kushuka ako tu katikati tunavyoona, kando kando tunaona mti refu.

Tunaona Juice Cups kabisa juu ya hii miti yenye inakaa mti ya simu. Kuna kuna bao imewekwa na kuna maandiko imeandikwa kwa hilo bao, Dr Chikongo kumfutia, kumfuta mabenshi biashara nyota, na kuna nambari zimeandikwa za kupiga. Hapo chini kuna mtu ambaye anakaa kuangalia pia hizo vitu zilizosadikwa juu.

Wanaume wawili ambao wako mbele, nyuma ni mwanaume na tena mama wameangalia mbele wote , wamevalia nguo nyeupe , tena tunaona aliye katikati anakaa mgonjwa mwenye Ako kwa mazoezi ,anafunzwa ama Kuna mazoezi ambayo anafanya.

Chupa iko na kifuniko nyekundu ni chupa ya colour nyeupe, ni chupa la dawa limeandikwa Weluita iron Chelate, Fe tiredness and fatigue reduction, red blood cells formation .

Tumepewa chupa ndogo sana yenye imefungwa vizuri, kwa hili chupa inakaa chupa la dawa na ni kama kuna dawa zilizo ndani, juu la hili chupa imeandikwa M-M-RvaxPro na tena kuna maandiko zingine zilizo powder for suspension for injection in pre-filled syringe.

Kuna kwa hii meza chupa ndogo sana ya dawa kando yake kuna sindano inakaa kua kitu nyekundu ndani kama damu. Hili Chupa imeandikwa measle dose , tena kuna karatasi ilio kando pia imeandikwa pia measle dose .

Hapa tumepewa pakiti. Kwa hili pakiti imeandikwa Prisbundle Tablet 4mg. Kwa hii pakiti inaonekana ni pakiti la dawa. Kuna dawa aina mbili zimetolewa imeonyeshwa upande mmoja na upande ingine.

Huyu ambaye amekaa kua ni mama mgonjwa na daktari amekaa na yeye anaonekana kuonewa masikio vile tunavyoona, daktari ameshika sikio lake na kuna kitu ameshika kama mashine ameshika nikama kuna kitu anamulika ndani ya hiyo masikio ya huyo mama.

Kuna watu wengi sana. Na tena karatasi ama nguo imeangikwa imeandikwa Kenya HIV and AIDS Business Council. We talk protection , na kuna sign yake. Tunaona kuna watu ambao wanafanya hiyo kazi wamefanya nguo zimefanana, kuna meza ni kama kuna watu ambao wanahudumikiwa.

Wameonyesha wamama wawili wametoka somo la meno sawa menozilizo pangika ziko sawa, mmoja mwenye ako mbele anaonyesha kidole tena tunaona kwa nguo yake imechorwa meno imeandikwa Lake D kitu inaonekana kandokuna laptop iko kwa meza.

Watu hao wenye wamesimama wamevalia nguo zenye zinafanana, wawili wakiwa mbali kidogo pia wamesimama wanakaa kua nikama wanaongeleshana. Kuna mitungi mbili za maji za kuosha mkono ilio mbele , wote wakiwa wamesimama karibu na iyo mtungi ya kuosha mkono.

Chupa mbili zenye ziko hapa, chupa hizi zinaonekana ni chupa za dawa. Kuna pakiti pia zilizo kando inaonekana pia ni ya dawa. Chupa hizi hazijafanana , moja tu ndo imefanana na pakitu iliokando. Yenye zimefanana mbili , zimeandikwa M-M-R 11 na iliyo kando kidogo imeandikwa sterile deluent .

Huyu mama mwenye anaonekana hapa anaonekana kuosha mkono, anakaa kufurahia sana maji, vile tunavyoona amefungua maji na inateremka vizuri na ameona picha ametabasamu sana, kando yake kidogo kuna kikombe.

Daktari, daktari ambaye amesimama kando yake ni mama mwenye amesimama pia karibu na mtoto, kuna mtoto amelala kitandani daktari ni kama anjaribu kumshika huyo mtoto ama kumwangalia.

Dawa zenye zimewekelewa juu ya meza, inaonekana kuwa ni chupa tofauti tofauti, kuonyesha ni dawa la tofauti tena karibu na karibu sana kuna sindano, kuna syringe yenye imewekwa jini na chupa ilio kariu sana kuna maandiko zimeonekana yellow fever .

Kiti iliyo mbele imeandikwa serum institute Measles Mumps and Rubella Vaccine tresifac 0.25ml one dose .

Hapa inaonekana kuwa ni mtu anaye kaa daktari, kuna mtu ambaye kuna kitu ambaye ameingiza mikono yake, kuna kioo ameingiza mkono yake kuna dirisha ndogo ni kama kuna vitu anatengeneza kwa upande mwingine kuna dawa zenye zinaonekana pia.

Hapa kuna watu ambao wamesimama wengi wakiwa kwa laini, kuna mwenye amekaa amepeana mkono yake, kuna pia daktari mwenye tunaona ni kama anapea chanjo mwenye amekaa, ilivyoonekana kwa hili picha.

Watu wenye wamekaa ambao wamepanga laini, kila moja wao vile tunavyoiona mwenye ako karibu amebeba mtoto, mtoto anapewa chanjo anapewa kwa mdomo vile tunavyoiona, tena kando kidogo, kuna watu ambo wamesimama ofisa wa afya, kuna tena mlinzi askari wa kenya.

Hapa tunaona watu ambao wamesimama, wengi wao wamevalia nguo yenye imefanana, tena tunaona kuna vitu wameshikilia kwa mkono yao, wamefunika pua na mdomo tena tunaona kuwa ni kama kuna kitu wanongeleshana vile tunavyoona wamesimama.

Tumepewa kuna watu ambao wanaosha mikono wawili, mama na mwanaume wanaosha mikono, kando yao kuna wamama wawili wamesimama wanakaa kungoja, kando kidogo kuna mahali inakaa kama duka imeandikwa Agent .

Hapa tumepewa pakiti tatu za dawa, dawa hizi zinaonekana kuwa zinafanana vile tunavyoona, tumeonyeshwa tu upande zote tatu za hizi pakiti. Moja imeonyeshwa upande mwingine, ingine ingine na tena ya tatu imeonyeshwa ile upande ingine. Kuna dawa zimetolewa ndani, zimeonekana pia zimewekwa hapo juu.

Ambao tumepewa kwa hili picha ni familia, wanaonekana kuwa familia. Tunaona kuna mwanamke, kuna mwanaume na kuna mtoto mchanga anakaa kuzaliwa tu vile tunavyoona kwa hili picha. Hapa inaonekana ni hospitali, mama amevalia nguo zenye zinakaa za hospitali. Tunaona kitanda iliyo nyuma yake.

Kwa meza kuna chupa mingi, chupa yenye nne zenye zimekaa kufanana, kuna sindano pia ,sindano tatu ,moja ikiwa ya plastiki, kwa hii chupa kuna mahali imeonekana measles ,mumps, rubella vaccines kando kidogo kuna chupa zingine zenye ziko na kifuniko tofauti.

Hapa tunaona ni maji imejaa sana imefurika sana ni nyumba zenye ziko juu ya mabati kuna watu wanajaribu kutembelea kuna vitu maji imebeba tunavyoona maji mingi sana yaliyo chafu. Tena juu tunaona ni kama imeharibika juu ni kama vitu zinaenda kuteremka.

Hapa tumepewa tunaona mtu mmoja mwanamke anakaa kuwa daktari, amevalia koti lake nyeupe, nyuma yake pia kuna daktari wengine wamevalia koti nyeupe, tunaona pia kuna moto amewasha, kuna paipu yenye inatoka upande mwingine tunaona inatoa moshi.

Tunaona inakaa ni mto, vile tunavyoona maji ni mingi sana, kando kidogo kuna watu ambao wamepanda juu ya jahazi, kuna jahazi mingi na kila jahazi tunaona watu wamejaa kila jahazi, kuna watu walio kando ,kuna nyumba pia zilizo kando.

Tumepewa chupa, chupa yenye iliyo nyeupe yenye imefungwa vizuri inaonekana ni chupa la dawa, hapo kuna maandiko imeandikwa Zephania Life HERBAL CLINIC DETOX , wamechora viuongo vya ndani vya mtu.

Tunampea mama mwenye amekaa. Mama huyu ameshikilia watoto wawili. Kuna mwenye ameshikilia karibu naye. Karibu naye kuna mwenye ako mbele yake kidogo. Kuna daktari ambaye amekaa. Kuna wenye wamesimama wawili. Anaonekana kumpea mtoto dawa kupitia mdomo.

Watu ambao wamesimama hapa. Naona wote wanaona mbele. Kuna gari, lori moja yenye inaonekana ni kama imeanguka na moto imewaka. Tunaona moshi, tunaona moto. Kuna vitu zimeanguka karibu nao. Tena kando kidogo kuna lori kubwa imeandikwa Petrol .

Inaonekana kuwa ni chumba la dawa, chumba nyeupe, ndogo sana yenye iko na maandishi, kuna date fifteen tena tuko na kuna maandishi kubwa zenye zimeandikwa mbele Pills for sex .

Hapa kuna wamama wanaonekana kuwa ni kama wanachota maji, wamepnga laini, kuna nyumba kadogo huko mbele yao ni kama hapo ndo kuna mfereji, wako na mtungi kila mmoja wao, mbele kidogo kuna mtu ameonekana kidogo, tena vile tunavyoona hapa inakaa tu mahali imekauka.

Kuna mama amekaa, ameshikilia mtoto. Mtoto naye pia amefungua mdomo wake ameona juu. Naye muuguzi ambaye ameinama karibu na huyu mtoto, kwa mkono yake ameshika dawa anaonekana kumwekea dawa, kumwekea dawa kupita kwa mdomo ya huyu mtoto ambaye amelala kuona juu.

Hapa tunaona maji imejaja kila mahali, imefurika kila pahali. Kuna nyumba mingi zenye tunaona ni kama maji imeingia ndani. Mbali kidogo tunaona kuna mtu ni kama anajaribu kutembea katikati ya hii maji.

Tumepewa watu watatu ,wawili wakiwa ni daktari, mmoja ni mgonjwa, mmoja ambaye amelala chini amefungua meno juu amefungua mdomo yake wazi, anaonekana kuwa anaangaliwa macho, mmoja wa muuguzi amemulika na tochi, mwingine tunaona kuwa kuna kitu ameshikilia kwa mkono wake akikagua meno ya mgonjwa.

Hapa tumepewa chupa tatu, mbili zikiwa zimetoshana ni ndogo ndogo. Moja ni kubwa iko na kifuniko nyekundu, zingine iko na kifuniko nyeupe. Tena hapa chini kuna kitu imefunikwa bado iko kwa karatasi juu yake imeandikwa The Herbal Research Powerful Medicine .

Naona chupa moja ya dawa, kwa hili chupa imeandikwa BRUCAN CAPSULE .Tena kuna dawa nyekundu ambazo zimetolewa chini kwa meza kwa hili chupa linaonekana ni dawa nyekudu ambazo zilitoka hapa.

Naona watu wawili ambao wenye wamevaa nguo yenye inakaa kufanana hao ni watu wawili ambao ni wanasanya takataka vile tunavyoona wako kando ya barabara wakisanya takataka Haina mingi kando yao Kuna nyumba tena Kuna bodaboda yenye imebeba abiria.

Panakua ni mahali watoto wachanga ambao wanawekwa nursery wanawekwangwa, vile tunavyoona kuwa kuna nurse wawili ambao wanakaa kukaribia watoto. Aliye karibu sana tunaona akimkaguwa mtoto ambaye amevalishwa akiwa ndani.

Hapa tumepewa mama mmoja aliye ame ambaye amekaa karibu na counter karibu na meza, Anaonekana kuwa ames ametabasamu sana, juu yake kuna maandiko imeandikwa Prime Touch Dental Care hapo mbele imeandikwa reception .

Hapa kuna mama amelala amefungua mdomo wake inaonyesha nikama kuna mashine imeinginzwa kwa meno yake kwenye amekaa pia tunaona kuna kitu amejaribu kuitoa kwa meno yake ama tuanaona ni kama anasafisha meno ya mgonjwa ambaye amekaa

Hapa tumepewa watu wawili ambao wamefalia nguo nyeupe wamefunika kila mahali mmoja akiwa na mtungi yenye ameweka mtungi hiyo kuna vitu ndani, ameshika paipu kwa mkono ngine anakaa kunyunyizia vitu zilizo kando hawa.

Chupa, chupa moja ndogo, chupa nyeupe yenye imefunikwa vizuri. Hili chupa inaonekana kuwa ni chupa la dawa, vile tunavyoona iko na maandiko HJN halafu wameandika One hundred naturals .

Inaonekana ni mahali pa kufanya oparesheni vile tunavyoona daktari yao wamevaa na vile wamejifunga. Tena kuna vitu ambayo wameweka juu ya hili meza. Kuna zenye iko kwa kitanda ni kama kuna mtu mwenye anafanyiwa oparesheni.

Tumepewa pakiti lenye linaonekana ni pakiti la dawa vilivyoandikwa prescription only medicine keep out of reach of children Stamarine yellow fever vaccine life stabilised .

Hapa tunaona wasichana wawili wenye ni kama oria, wamefunika vichwa yao, mmoja amekaa, mwingine amesimama karibu na mwenye amekaa, mwingine amesongea na picha ni kama kitu ameshika kwa mkono yake anaonyeshana kwa picha.

Hii barabara imefurikwa na maji sana , maji imejaa kila mahali. Tunaona kuna mtu ambaye amefunga jerricans kwa bodaboda , kuna mmoja wao anajaribu kumsukuma.

Tumepewa watu watatu ,mmoja akiwa ni mtoto ambaye anaonekana kuwa anapewa chanjo kwa mdomo, vile tunavyoona mama yake amekaa chini amemshikilia mtoto tena kuna muuguzi ameinama akiwa ameshikilia dawa na kuweka kwa mdomo ya mtoto.

Kuna watu watatu, wawili wakiwa daktari, mmoja akiwa mgonjwa amelala kuona juu amefungua mdomo yake, mmoja ameshika torch ni kama anamulikia daktari, mwingine ameshika sindano ni kama anataka kutoa meno ya mgonjwa.

Hapa tumepewa wamama wawili, mmoja amekaa mwingine amesimama ,wanaonekana kuwa ni kama kitu wanashikilia juu wote wameona upande mmoja, mmoja akiwa ameinua mkono yake ni kama kuna kitu anawekelea juu mwenye amekaa, mwenye amesimama pia tunaona ameinua mkono yake kuelekea kwa mahali ya mkono ya yule mwenye amekaa.

Huku ni hospitali vile tunavyoona na daktari ,kuna daktari watatu ambao wamefunika kila mahali wanaonekana kuwa wako kwa nyumba ya watu wa hali mahututi , kuna mtu mmoja amelala ameona juu anaonekana ni kama anang'olewa meno vile tunavyoona amefungua mdomo wake wazi.

Ambao wanaonekana hapa tunaona ni watu ambao wengine wamekaa chini wengine wakiwa wameinama wote wameweka mikono yao juu ni kama kuna kitu wanasherehekea tena tunaona ni kama kuna kitu ambao wanaona wakitazama upande mmoja.

Hapa hii mkono tunaona imeshika dawa yenye iko kwa chupa. Chupa ndogo ndogo mbili sana kwa mkono ingine ameshika sindano anaonekana kutoa dawa kutoka kwa hii chupa yote mbili.

Hapa tumeonyeshwa mmama mwenye amekaa ameonekana mkono, kwa hizo mkono yote kuna mkono moja imeshika karatasi anakaa kunyeshana hiyo karatasi kwa mkono ingine ameshika dawa yenye iko kwa chupa nyeupe.

Naona hapa kuna watu wawili, mmoja amevalia koti nyeupe akiwa anaonekana mwingine amesimama juu ya pikipiki, kuna chupa mingi sana mbele yao anaonekana yeye anausafi tu, nyuma kidogo kuna lori tena kuna watu ambao wamesimama mbele yao.

Hapa ni ambaye amelala anaonekana mgonjwa sana vile tunavyoona kuna vitu zimewekwa kwa paipu zenye zinatoka kutoka kwa mdomo, tena hapa inaonekana inakaa kama nyumba ya watu wa hali mahututi, kuna mashini zilizo kando kando ya hii kitanda, huyu mwuguzi ambaye amesimama anaonekana kutengenezea huyu mama hizo paipu zenye zimetoka kwa mdomo vizuri.

Daktari huyu anaonekana kuwa ana akona dawa ambayo ameeka kwa meza dawa ya Aina moja chupa vile tunaona zimefanana zote. Tena Kando yake kuna pakiti ambazo zinaonekana pia ni za dawa ya aina moja anaonekana kuwa anakagua.

Nimepewa chupa tatu vidogo. Haikai kufanana kila mmoja wao ni ni tofauti na lingine. Kwa hizi chupa yote tatu kuna maandiko. Moja iliyo mbele imeandikwa Vitamin D Potency Plus , kuna ingine imeandikwa Pure , ingine ya tatu imeandikwa Now, Chewable Vitamin D3 .

Hapa kuna mkono. Mkono mmoja yenye imeshika dawa, dawa kidogo sana. Kuna zingine dawa kama hii chupa yenye huyu ameshika chupa tatu zenye zimefanana yote. Tena kando kidogo kuna pakiti moja yenye haijafunguliwa. Kwa hili zote pakiti na hizi chupa zote inaonekana kuwa ni ya dawa moja. Yote imeandikwa Measles, Mumps and Rubella Virus Vaccine.

Mtu na mkono miwili sinasoonekana mkono moja ikioneksna ni ya mtoto ingine ni ya mtu mkubwa ameshika kidole ya mtoto ni kama anonekana kuwa antaka kupaka rangi katika kidole moja ya mtoto.

Hapa tunaona watu ambao wamesimama, mmoja, mama mmoja ambaye amesimama kuna vitu ameshikilia kwa mkono yake, tena tunaona kando yake kidogo kuna wenye wanatembea, kuna mama anatembea, kuna kando kidogo kuna duka imechorwa ice cream .

Kuna mama ambaye ameinama , ameinama ameshika mtungi ya maji, kuna mfereji tena ameshikilia kuna maji zinazotoka hapo. Nyuma yake kidogo kuna, kuna nguo zimeanikwa. Inaonekana kuwa zimeoshwa tena kuna nyumba zimejengwa kwa upande wote mbili.

Kwa hili pakiti linakaa pakiti la dawa limeandikwa Cholecalciferol Capsules USP SUPER D3 Tena kuna dawa zimechorwa juu tena kuna dawa zimetolewa nje ya hili pakiti.

Hapa kuna mama ameshika dawa, chupa mbili kwa upande mwingine kuna sindano ameshikilia juu ,anaiona hii sindano kando yake kuna mama na mtoto mama ambaye ameshika mtoto ambaye anaonekana kulia.

Mama amekaa ameshikilia mtoto wake, mtoto anaonekana kuwa nikama anapewa chanjo vile tunavyoona , ameshikiwa ametolewa nguo nikama amepewa chanjo kupitia mguu wake tena muuguzi ambaye anampa chanjo ameinama karibu na yeye ameshika sindano anaonekana kudunga mtoto huyu.

Mama ambaye amekaa chini, amevalia koti nyeupe, ameshika dawa chupa mbili ya dawa zenye hazifanani, tunaona ingine iko na maandiko, ingine tu iko nyeupe tu haina kitu.

Hapa tunaonyeshwa nyumba iliyo mbali kidogo, kwa hili nyumba kuna mtu ambaye amesimama kwa mlango, tena kuna maua zenye zimepandwa nje, huko juu kidogo kwa hili nyumbwa imeandikwa public toilet , nje tunaona kuna mwavuli na kuna viti zenye ziko nje.

Mama ambao wamekaa chini wanaonekana ni wamama ambao ni kama wanapanga laini, kila mmoja wao ameshika mtoto, aliye mbele sana amepeana mguu ya mtoto, mtoto anaonekana kupewa chanjo vile tunavyoona daktari ameshikilia mkono yake moja.

Tumepewa jerican ya lita tano kwa hii jerican tunaona kuna vitu zilizo ndani zinazo onekana kuwa dawa, iko na kifuniko nyekundu. Naona juu ya hii jerican kuna maandishi imeandikwa epilepsy medicine .

Hapa tunaona mama ambaye anakaa mjamzito amelala kuona juu na amefungua tumbo yake tena kuna mwenye ameinama karibu na yeye, mama mwingine ameshika tumbo ya huyo mama mjamzito.

Hapa tunaona watu wawili ambao wanaonekana kutembea upande mwingine tena hapa inaonekana kuwa na ukame mwingi sana hakuna nyasi, hakuna miti, hakuna maji. Kuna ng'ombe ambaye amekufa inaonekana imekonda sana ilikufa njaa.

Tunaonyeshwa paketi za dawa. Dawa za aina mbili tena tunavyoona ni dawa tu zenye zinafanana ni ile tu tumeonyeshwa upande mwingine na upande ingine. Juu kuna maandiko enye imefanana pia.

Hawa ni wamama wawili. Mmoja amekaa anaangalia tarakilishi, mwengine amekaaa kumuangalia mwengine mbele yao kuna tarakilishi ,kuna pia mashini iliyo juu kidogo tena tunaona kuna dirisha mbele yao.

Konyeshea mtu ambaye amefungua Kila mahali amefaa koti nyeupe smefunika Kila mahali uso tena tunaona Ako na kitu anbaye amewekelea mgogo yake tunaona pia Kuna paipu ameshika Kwa mkono yake na kuonekana kunyunyisia hi nyumba dawa.

Maji enye imeharibu njia. Hii maji inapita katika ya njia. Kuna nyasi, kuna vitu zenye zilikuwa zimewekelewa juu. Tena tunaona kuna mti wenye umekauka kando. Kuwa watu ambao wako juu wanaiangalia.

Hapa tunaona wauguzi wawili. Mmoja, wawili wakiwa mbele. Kuna tena mtu ambaye ako nyuma kidogo, tena kuna mwenye amekaa, wote wanaangalia juu ya meza. Kuna mashini iliyo juu ya meza ni kama wanaifinya.

Huyu ama mtu huyu mwenye amavalia nguo zenye zimemfunika kila mahali kwanzia juu hadi chini ameshikilia kitu kama mtungi kwa mkono yake ameieka kwa shingo hii kitu anaonekana kuwa ana kuna vitu ananyunyuzia kwa njia inatoa moshi nyeupe kubwa.

Huyu daktari ambaye amevalia barakoa yake, aneshikilia chupa ndogo sana kwa mkono yake, mkono ingine ameshikilia sindano anaonekana kutoa dawa kwa ile chupa kuingiza kwa sindano. Nyuma yake kuna watu ambao wameonekana ni kwamba wamepanga laini.

Meza tumepewa pakiti mingi sana zenye zinakaa pakiti za dawa ni za rangi tofauti tofauti, tena kuna maandishi tofauti tofauti kuonekana ni ya dawa zenye hazijafanana. Zote zimefungwa, hakuna yenye imefunguliwa.

Huyu mwenye tunavyoona anakaa mama mwenye ako kwa hospitali, tunaoana vile anavyofungua hapo. kuna mtoto ako nasari anajaribu kuifungua kuiangalia ama kumbadilishia nguo ama kumnyonyesha. Kando yake kuna mtoto mwingine mwenye amelala.

Mtu mwenye ameinama hapa amefunika kila mahali , amevaa nguo zenye zimefunika kila mahali hadi kwa uso kila mahali ,mkono ameshikilia jerikani moja ya lita tano, kuna zenye ziko kando pia anakaa kufungua moja.

Pakiti kubwa sana lenye maandiko mingi juu, na tena kando yake kuna chupa ndogo la dawa. Kando ya hiyo chupa ndogo la dawa, kuna sindano pia. Kwa hili pakiti, kuna mandishi zinazoonekana vizuri, imeandikwa measles mumps and Rubella vaccine.

Mkono hii yenye tumeonyeshwa imeshika chupa ndogo sana na imeshika pia sindano, tena juu kwa hii chupa imeandikwa juu vaccine , vaccine ni za aina tofauti tofauti, tena ni za chanjo za kuzuia magonjwa kwa watoto wadogo.

Huyu mwenye amelala ameonajuu, kuna pipe umetoka kwa mdomo yake, pia daktari kuna kitu ameshikilia karibu na huyu mgonjwa. Kuna pia daktari mwingine mwenye anaonekana kufinya kitu kama tarakilishi iliyo karibu na mgonjwa huyu.

Hapa tunaona kuna mtu amelala kitandani. Amevaa macho nne nyekundu kubwa sana tena kando yake tunaona kuna daktari, anaonekana ni kama kuna kitu anategeneza karibu na mgonjwa. Pia kando kidogo kuna mashini.

Hapa tunaona kuna mama ambaye amelala kwa kitanda kuna anaye muguzi ambaye anajaribu kumwangalia kumshika mdomo amefungua mdomo ni kama anamwangalia meno. kando kidogo kuna maandishi yameandikwa Kinga Africa smile for a lifetime free dental increasing access to dental .

Mwenye amevaa nguo za soldier anaonekana kuosha mkono yake kwa hili tanki ndogo, ndoo yenye iko na maji. Tunaona kuna mchoro za mkono. Pia kuna sabuni kando na kuna mlango iliyo kando pia.

Ambaye amekaa ameshikilia mtoto mdogo, si mchanga sana naye mtoto anapokea chanjo kupi

Hapa tumepewa chupa, chupa hizi inaonekana kuwa ni ya dawa moja, inaonekana kuwa sawa, zimefanana, zimeandikwa vitu imefanana, kuna maandiko zenye zimeandikwa vaccina fabri five doses .

Dawa hizi mbili ziko kwa chupa ndogo zenye tumeekelewa hapa kwa hili meza ni dawa, tena tunaona ni dawa yenye hazijafanana, maandiko zilizo juu ya kila chupa hili ni tofauti vile tunavyoiona, imeandikwa MMR II ingine imeandikwa sterile diluent .

Hapa tunaona barabara yenye inakaa kubomolewa na maji. Barabara imebomolewa imechukuliwa na maji upande kubwa sana. Kuna watu ambao wamesimama karibu na mahali ambayo maji imebomoa. Tunaona watu wengi wakisimama, wakizama , wengine pia wakipiga picha.

Hao wamama, kuna wazee. Tunaona wameshikilia vijiti, wamesimama wanatembea mahala pa takataka. Wanaonekana ni kana kwamba wanasanya taktaka hizi mingi sana zenye zimewekwa kando ya barabara.

Hapa, tunaona wamama wawili ambao wameketi juu ya kitanda. Moja akiwa ameshika kitu kama kitabu ni kama Kuna kitu anamwelezea mwingine. Huko kwa ukuta tunaona kuna nguo zenye zimeanikwa. Kando kidogo kuna tarakilishi.

Hawa ambao wameketi chini , wengi wao wamevaa leso wanaonekana Wamaasai tena tunaona katika yao ama mbele yao kuna mama mmoja mwenye amesimama anakaa daktari anakaa kuwaongelesha hao ambao wamekaa.

Hapa ni mahali imeboromoka , hapa ni mahali yenye tunaona maji inapita chini na kuna nyasi juu na kuna matope zilizo juu, watu wengi wamekuja wanatasama kwa umbali.

Hapa tunaonyeshwa nyumba. Nyumba ya ghorofa yenye imeporomoka chini. Mawe ziko chini, mabati kila kitu iko chini. Inaonekana kuwa, ilikua nyumba refu sanaa. Tena kuna watu ambao wanaelekea upande hio. Kuna wenye wamesimama tu kando wanaonekana kuongea na kuitazama hapo.

Kuna nyumba ndogo inaonekana nyumba ya maasai ni ndogo sana. Tena hapa inakaa ni mahali imekauka sana, miti zimekauka. Hakuna nyasi zenye ziko uhai. Kuna mtungi iliyo nje na kuna leso iliyo nje.

Mama huyu mwenye ameshikilia mtoto mchanga kwa mikono yake , huyu mtoto anaonekana kulia sana ,naye daktari ameinama karibu na huyo mtoto, anaonekana kumpea chanjo huyu mtoto kupitia kwa miguu yake ,ameshika sindano.

Watu ambao kuna mmoja ambaye amekalia mbele kabisaa. Ako na kitabu na kalamu mahali hao wengine wamesimama, wawili wamama wanaonekana kutaka usaidizi kutoka kwa huyo mwenye amekaa. Wote hao wamevaa barakoa.

Hapa tunaona kuna daktari kuna mtu mwanaume amelala ameweka macho nne za hospitali amelala. Daktari pia aliye kando yake anaonekana nikama kuna vitu anatengeneza kando yake.

Hapa tunaona mama ambaye amekaa juu ya kitanda ya wagonjwa ameshika mtoto. Mtoto naye kuna kitu ameshikilia, vitu vyake vya kucheza naye kuna mama muuguzi ambaye amesimama karibu na hawa ni kama anaonekana kumuongelesha mtoto.

Kwa hili picha tumepewa picha mbaya sana ,ni kama kuna lori imeanguka. Iyo lori inatokwa moshi inatokwa moto mingi sana na moshi ikienda ikielekea kwa msitu . Kuna watu wengi sana ambao wamesimama ,kuna wenye wamesimama karibu, kuna wenye wamesimama mbali.

Inaonekana ni mahali pa kuchota maji ile imeandikwa juu boya water project , chini kuna mama ambaye ameshika mtungi, mtungi ingine ikichota maji hapo kwa mfereji, hili nyumba iko na dirisha ndani ya hili dirisha tunaona kuna mtu aliye ndani, nje kuna mtu ambaye amesimama na mtungi.

Hapa ni darasa wanafunzi wamekaa kwa viti zao ,kuna mmoja mwanafunzi ambaye amesimama mbele ni kama kuna kitu yenye anafanya mbele ,kando kidogo mwalimu naye amesimama ameshika kiuno, kila mmoja wao amefunga barakoa.

Mtu huyu ambaye anatembea karibu na maji yenye imefurika kila mahali amebeba kitu kama sanduku yenye ameshikilia kwa upande moja ya mkono yake. Tena anetembelea katikati hapa kuna miti zilizokando.

mtu mwenye amesimama karibu na huyu mtu anaonekana kuwa anataka kuosha mkono, huyu mtu pia anamsaidia kumwekelea sabuni kwa mkono, kando yake kidogo kuna kitu ya kuoshea mkono na kando ya huyo kitu kuna tangi kubwa sana ya maji.

Mtu huyu mwenye amekaa chini amepeana mkono yake amefungua anapokea chanjo, naye daktari huyu mwuguzi ameishikilia sindano karibu na mkono yake anaonekana kumpea chanjo. Kando yao kuna mtu pia mwenye amesimama anaonekana kuwa kwa laini. Kuna mahali imeandikwa Shujaa. Tena nyuma yao kuna sanduku la dawa.

Kuna dawa kwa hii dawa Kuna zenye zimetolewa tena Kuna hii dawa Kuna maandishi zilizojuu kidogo maandiko mita N lumefadrine tablet lume.

Tumepewa chupa ndogo sana ya dawa inaonekana ni chupa ya dawa ama ni chupa ya kuekelea kitu, kwa hili chupa imeandikwa Urine sample v infection Kando kidogo kuna vitu zimewekelewa vitu nyekundu na kuna zingine zimeekelewa pia kando nyeusi.

vhapa tunaona daktari ni kama kuna vitu anatoa kutoka hii box vile tunavyoona kuna vitu ametoa. Nyuma yake kuna mingi sana zenye zimeandikwa za rangi tofauti. Imeandikwa BC Gofax time and temperature .

Hapa tumepewa wauguzi wawili daktari wawili na mgonjwa mmoja ambaye amelala ameona juu amefungua mdomo wake, mmoja wa daktari amekaa ameona picha akiwa amefanyia amewekelea kidole yake juu, mmoja mwingine tunaona ni kama anamwangalia mwongwa anataka kumngolea meno.

Huyu mwenye amesimama karibu na kitu yenye imeandikwa WaterStep na kuna maandishi zingine zilizo chini zenye hata hazionekani ni kidogo, ameeka mkono yake juu na kuna matanki mingi zenye ziko nyuma yake.

Mama huyu mwenye amesimama ameshika chupa la dawa ndogo sana kwa mkono mmoja. Kwa mkono ingine ameshika sindano anaonekana kutoa dawa kutoka kwa hili chupa akiingiza kwa sindano. Tena hapa inaonekana ako hospitali.

Zilizojuu ya meza ni chupa za dawa ,dawa tofauti tofauti kifuniko zimetolewa na wamewekelea dawa zenye ziko ndani ya hizi chupa, wamewekelea kuna dawa nyekundu, kuna ingine hizi ni dawa tu zenye ni nyeupe yote lakini hazijafanana.

Hapa tumeonyeshwa dawa, dawa zenye kuna pakiti tatu, kwa hili pakiti hazijafanana zote, kuna ndogo, kuna kubwa kiasi na kuna kubwa tena tunaona imefunguliwa ndani, tumeonyeshwa dawa zilizo ndani, kuna chupa iliyo juu ya meza kidogo.

Mtu huyu aliye karibu sana mwenye ameshikilia kitu yake ya kusukuma vitu. Tena tunaona hili barabara imefurikwa na maji. Kuna maji mingi sana, watu wanatembelea kando, tena kuna bodaboda imebeba abiria. Mbele kuna gari yenye inakuja kuelekea upande mwingine, kuna magari wanaenda kuelekea upande mwingine.

Hapa tunaona kuhusu wamama watatu, kuna mwenye ako nyuma anaonekana kidogo, kuna tena mkono enye inaonekana. Hawa wawili ambao wako mbele wanakaribia mama mwenye amekaa, wote na wanakaa kumsaidia huyu mama. Imeandikwa Word Hearing Day kuna kitu enye wameekelea kwenye masikio yake.

Daktari huyu mwenye amevalia tochi kwa kichwa yake na kuna kitu yenye ameshikilia kwa mkono yake pia, kuna mama ambaye ako kando anaona hiyo kitu. Anaonekana kuelezea kitu, tena kando tunaona watu wengi ambao wamekaa karibu na madaktari wengine.

Tunaona daktari, daktari na mgonjwa upande ingine, upande ingine ni daktari mwenye amevalia barakoa. Katikati yao kwa meza kuna mashine kubwa, inaonekana kuwa wawili wanajaribu. Daktari anajaribu kumwangalilia huyu mama macho vile tunavyoona.

Pamoja na duka zimefurika sana. Kuna boda boda yenye karibu inazama kwa maji. Kuna gari inajaribu kutembea. Tena kuna ingine inajaribu kubeba abiria. Nyuma kidogo kuna mtu ambaye anashikilia vitu vyake isibebwe na maji.

Tunaona miti, miti zenye zinakaa dawa, dawa za kienyeji. Tena kando tunaona kuna vifaa nyingi sana aina za omo, blueband ,za mafuta zote zimefungwa vizuri na kuna vitu zilizo ndani kuna tena bagi zime...

Mtu mwenye anatembea katikati mtu huyu anavalia koti refu ya jumla amefunika kila mahali tena akona mtungi mbili kwa hiki mitungi imechorwa hatari yote mbili.

Huyu mwenye amevaa nguo nyeupe amejifunika kila mahali, ako na mtungi ya dawa ama mtungi wa maji mgongo wake, tena ako na paipu kubwa sana refu yenye ameshika kwa mkono yake, tunaona anatembea katikati ya mimea akinyunyizia vitu kama dawa zenye zinatoka kwa hili paipu.

Hapa tunaona mama mmoja, ametoa gesi jiko nje ama ni gesi nje, ameshikilia fire extinguisher kwa mkono yake anaonekana kujaribu kuzima moto inayowaka sana.

Watu naona watu wamekaa chini ,wote wameangalia mbele, juu katikati yao kuna mama ambaye amesimama ,anaonekana kuongelesha hao ambao wamekaa ,kuna kitu ameshikilia kwa mikono yake nyuma kuna nyumba.

Amekaa, ameiekelea mguu yake mmoja juu. Tena kuna mwanaume ambaye ameka amesimama karibu na yeye. Ameishika hiyo mguu. Anaonekana ni kama kushika mahali askie kama kuna mahali iko shida.

Tunaonyeshwa mama. Mama mwenye ameka juu ya kitanda, hiki ni katanda ya hospitali tunavyoona. Mama huyu anaonekana kufurahia sana amevaa nguo za hospitali ameshika mtoto mchanga anaka tu kuzaliwa sahi.

Hapa kuna watu ambao wanasimama. Wengi wao wamevaa nguo zilizo fanana. Wanaonekana kuwa ni watu wa kufanya kazi hapo. Tena kuna kitu kimeandikwa juu Kenya HIV and AIDS Business Council We Talk Protection . Kuna watu ambao wanapanga laini pia.

Hapa tunaona wamama. Wamama hao wanaonekana ni wamasai vile wamevaa na kuvalia leso, vile wamevalia hizo vitu zao kwenye shingo. Tena tunaona wameekelea mitungi za maji juu kwa vichwa zao, mmoja tu ndiye anatembea bure.